Kundi la wanawake na wanaume wenye umri wakati wakiwa wamekusanyika wakijifunza kuhusu kifaa kilichowekwa juu ya meza yenye kitambaa cha bluu, huku wengine wakiwa wamevaa kifaa cha kujikinga macho wakiwa wanasikiliza kwa makini.

Madhari ya ofisini au shuleni yenye rafu sehemu tatu zilizowekwa mafaili yenye rangi tofauti kama bluu, nyeupe, pinki yakiwa kwenye sakafu yenye taile na kiti kikiwa pembeni yake.

Mtu akiwa maabara akifanya jaribio la kemia, akimimina kimiminika kutoka kwenye chupa na kuweka kwenye chupa ndogondogo zingine zilizowekwa kwenye raki na kuna kifaa kinachotumika kama chanzo cha moto, sinki jeupe, na chupa zingine zenye kemikali.

Wakaka na wadada wa rika tofautitofauti, wakimsikiliza na kuchukua maneno yanayosemwa na mwalimu darasani, wamekaa sehemu tulivu na yenye amani.

Wanaume wenye rika tofauti tofauti, wakitengeneza gari, nakuongeza sehemu mbalimbali kwenye hilo gari ili kulikamilisha kwaajili ya utumiaji.